Huu ni duka la nguo au chumba cha nguo. Inaonekana kua na safu nyingi za nguo zilizopangwa kwenye rafu na tandikio. Inaonyesha ndani la rejareja pengine duka la nguo kwa sababu ya wingi wa nguo zilizopangwa.

Kuna mifuko kadhaa, ikiwemo moja mweusi mkubwa na mengine miwili midogo yenye muundo wa kupendeza. Kwenye upande wa kulia juu, kuna sanduku au chombo chenye mfuniko na kufuli. Chini ya sanduku hilo, kuna vitu vilivyofungwa kwa kitambaa au karatasi.

Huu ni ndani ya duka la nguo. Labda duka la nguo za kikabila au za kutamaduni. Kwenye upande wa kushoto kuna rafu zilizojaavitambaa, vilivyo kunjwa vizuri. Upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inishwa kwenye rafu.

Hawa ni watu wakiwa ndani ya duka au eneo la ununuzi labda duka la nguo kutokana na rafu za nguo zinazoonekena. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya ununuzi au wakizunguka dukani huku baadhi yao wakiwa karibu na sehemu ya malipo.

Hili ni duka au chumba cha maonyesho kinachoonyesha bidhaa mbali mbali kama vile mikoba, viatu na vifaa vingine vya mitindo vinavyopangwa vizuri kwenye rafu nyeupe . Bidhaa hizo zinaonekana kuwa za ubora na zimepangwa kwa kuvutia wateja.

Hili ni duka la LC Waikiki ambalo ni duka la nguo na mtindo. Unaeza kuona ishara ya duka yenye jina LC Waikiki kwa herufi kubwa za bluu. Ndani ya duka, kuna nguo mbali mbali zilizopangwa na mabango ya mauzo yanayoonyesha punguzo.

Huu ni ndani ya duka la nguo, au sehemu ya duka kubwa. Kuna nguo silisopangwa kwenye rafu na stendi sa nguo. Pia kuna benji nyeusi katikati ya duka. Mwangasa wa kutosha unatoka kwenye taa zilizoko juu ya dari.

Huu ni nguo zilizopangwa kwenye pandikio ndani ya duka au soko nguo mbalimbali zikiwemo mashati na suruali zimepachikwa kwenye kamba za kuninginia zikionyesha rangi na mtindo tofauti tofauti.

Hili ni duka au gala na nguo. Kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye bandikio na meza zikiwemo koti au jaketi zinazoning'inishwa na rundo la nguo kwenye meza mbele. Sakafu inaonekana kuwa na matofali au saruji. Na kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Hili ni duka la nguo, liitwalo Safaris. Lina mlango wa kioo na unaonyesha ndani ya duka. Kuna nguo zilizopangwa kwenye bandikio na pia zimevaliwa na manekini . Juu ya mlango, kuna ishara nyeusi yenye jina la duka Safari, iliyoandikwa kwenye herufi maridadi.

Hizi ni vinyakio vitatu, vinavyopangwa kwenye rafu. Kutoka kushoto kwenda kulia, kuna kinyakio cha Willy Pooh, kinyakio cha rangi ya waridi kinachofanana na nyani au kiumbe cha ajabu chenye nywele ndefu na kinyakio cha Penguin . Vinyakio hivi vinaonekana kuwa katika duka la sehemu ya rejareja.

Huu ni duka la nguo au vifaa vikionyesha mannequin iliyovalia kofia kubwa na miwani ya jua. Mannequin hiyo imeshikwa au kuonyeshwa bidhaa zingine kama miwani ya jua, na labda vifaa vingine vidogo vinavyowekwa kwenye meza. Nyuma kuna rafu na bidhaa zingne za duka.

Hizi ni viti viwili vya juu vya watoto vinavyofanana na viti vya kulisha au kubadilisha miti. Viti hivi vina fremu ya chuma zinazokunjwa na sehemu za kukalia zenye mito yenye michoro ya kupendeza. Pia kuna sehemu nyeupe tambarare inayotumika kama meza au sehemu ya kubadilisha miti.

Hili ni ndani ya duka inaonekana kuwa duka la kisasa lenye nguo zilizopangwa kwenye rafu na meza . Kuna taa nyingi kwenye dari zinazo ninginia nafasi hiyo ,sakafu inaonekana kuwa ya mbao.

Huu ni duka la nguo na kofia labda katika eneo la utalii au karibu na ufukwe. Kuna nguo zilizoning'inishwa kwenye ubao na kofia mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na pia zikivaliwa na wanawake bandia. Milango ya duka inaonekana kuwa ya rangi ya bluu ya mbao.

Hili ni duka la nguo na kuna rundo la nguo zilizokukunjwa zimepangwa kwenye meza au rafu. Nyuma kuna ishara inayoonyesha punguzo la asilimia arobaini.

Hili ni gari jeusi imeegeshwa kwenye nyasi kando ya gari jeupe. Gari hilo jeusi linaonekana kuwa ya aina ya Outback au SVU likiwa na rimu za magurudumu zenye muundo wa kipekee.

Huu ni ndani ya gari haswa viti vya abiria na sehemu ya mlango. Viti vinaonekana kuwa na rangi nyeusi au kijivu iliyokolea na kuna sehemu ya kuegemea mikononi kati ya viti vya nyuma.

Huu ni gari dogo jeupe inayoogeshwa chini ya banda au sehemu inayooegeshwa. Gari hili linaonekana kuwa katika eneo la wazi labda karibu na jengo chini ya anga la bluu lenye mawingu machache.

Hili ni gari jeusi aina ya Subaru Impresser, likiwa limeegeshwa kwenye nyasi karibu na gari jeupe. Magurudumu ya gari jeusi, yana muundo ya kipekee na inaonekana kuwa na kioo chenye rangi nyeusi.

Hili ni gari aina ya Kia Rio la rangi ya kijivu, lililopigwa kutoka mbele. Gari linaonekana likiwa limeegeshwa mbele ya ukuta au ua wenye muundo wa mapambo. Taa za mbele za gari zimewashwa kidogo.

Huu ni safu ya magari ya Nisaani Note iliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi huku kukiwa na miti nyuma. Gari ya mbele kabisa lina rangi ya bluu na lina nambari ya usajili.

Hizi ni gurudumu la gari lililooshwa kwa maji yenye shinikizo kubwa. Inaonekana kuwa katika mazingira ya kuosha magari au karakana ambapo gurudumu linaoshwa kabla ya kuwekwa kwenye gari au kwa ajili ya matengenezo.

Hili ni gari aina ya Toyota passo likiwa limepigwa kutoka upande wa nyuma na kushoto. Ni gari ndgo yenye milango minne na linaonekana kuwa na rangi nyeusi au kijivu iliyokolea. Gari hii inaonekana kuwa muundo wa hatchback likiwa na umbo la wima na kioo cha nyuma chenye kifuniko cha nyuma.

Hili ni gari aina ya Toyota Hiace yenye rangi nyeupe ikiwa imeegeshwa kando ya barabara. Nyuma ya gari kuna jengo linaloonekana kuwa la maandishi Hill court likiwa chini ya mandhari ama anga nyeupe yenye mawingu machache.

Hili ni ndani ya gari hasa usukani na dashibodi ya Toyota Passo . Inaonekana kama sehemu ya mbele ya gari kutokana na ndani. Ikionyesha viti vya mbele, usukani na dashbodi yenye redio au mfumo wa burudani na sehemu ya chini ya kioo cha mbele.

Hili ni gari aina ya Subaru Outback . Ni gari ya familia. Ina uwezo mkubwa wa kupita barabara zenye changamoto kutokana na urefu wake kutoka ardhini. Ina teknolojia kama vile hisight ambayo inasaidia katika utafiti wa mwendo na usaidizi wa kupata kwenye njia.

Hili ni gari aina ya Toyota Hiace ambalo ni gari la abiria au mzigo likiwa limeegeshwa barabarani. Rangi yake ni nyeupe. Mlango wa upande wa abiria imefunguliwa. Inaashiria linaweza kuwa linatumika au limeegeshwa tu.

Hili ni gari aina ya Honda Stream nyeusi ulioegeshwa kwenye sehemu ya kuegesha magari, gari hili inaonekana kuwa katika hali nzuri na imeegeshwa jini ya panda au sehemu iliofunikwa. Maandari ni ya wazi kuashiria ni mchana.

Hili ni gari aina ya Voxy wageni kombi ya zamani yenye rangi ya bluu. Inaonekana kuwa imetumika kwa muda mrefu na ina grili ya chuma mbili kama kinga. Namba ya Usajili la gari hili ni KHH 1567.Gari hili pia linajulikana kama Kobi kutoka eneo la ujerumani.

Huu ni safu ya magari ya Mitsibidhi Landcer Evolution X yaliyopangwa ndani ya kile kinachoonekana kua gereji au chumba cha maonyesho. Magari hayo yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyekundu na nyeusi.

Hili ni gari la zamani la Volkswagen, ambalo linaonekana kuwa rangi ya buluu iliyokolea na sehemu ya chini ni buluu iliyofifia. Gari hili lina bango kubwa ya chuma, mbele ya sahani, yenye inaonekana KAM 557. Limeegeshwa nje labda karibu na jengo la matofali.

Huu ni trela ya kubeba magari ikiwa imebeba magari kadhaa ikiwemo gari ndogo la kubeba mzigo. Trela hii inaonekana kuwa Feka trela chapa iliyojulikana kwa kutengeneza trela za usafirishaji wa magari.

Haya ni safu ya magari ya kifahari yanayoonekana kua aina ya Lexus UX yakiwa yameegeshwa kando kando, magari hayo yana rangi tofauti za kuvutia zikiwemo buluu na kijivu na yanaonekana kua mpya au katika hali nzuri.

Hili ni gari aina ya Toyota landcruiser prado likiwa limeegeshwa nje. Gari hili lina rangi nyeusi au giza na lina sahani ya leseni yenye herufi KDK.Inaonyesha upande wa nyuma na upande wa kulia wa gari.

Hili ni gari aina ya toyota mark x sedan au kubwa wa kati. Rangi ya fedha ina mwonekano wa kisasa na wa kifahari ikiwa na taa za nyuma zenye umbo la kipekee. Inajulikana kwa upendaji wake faraja na kuegemea ikiwa na injini ya V sita na siba za usalama.

Hili ni gari aina ya Subaru Forester yenye rangi nyeupe. Inaonekana kuwa gari imara na ya kisasa ikiwa na muundo wa SUV . Baadhi ya matoleo ya subaru huja na ingini ya turbo na mfumo wa S driver . Magari haya mara nyingi huuzwa katika masoko mbalimbali ikiwemo Tanzania.

Hawa ni wanaume wawili, wakisalimiana kwa kushikana mkono ndani ya duka la magari. Mmoja anaonkena kama muuzaji wa magari, amevaa suti, na mwingine anaonekana kama mteja. Kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa nyuma yao, yakionyesha mazingira ya biashara ya magari .

Hawa ni watu wawili, mwanamke na mwanaume wakiangalia magari ndani ya chumba cha maonyesho ya magari au karakana. Magari kadhaa yanaonekana likiwemo gari jeusi upande wa kushoto na gari nyingine lenye rangi nyepesi upande wa kulia. Wanaonekana wakijadiliana na wanazungumza magari hayo kwa lengo la kununua.

Hili ni chumba cha maonyesho ya magari. Ndani ya chumba hicho kuna magari kadhaa yaliyopangwa vizuri, baadhi yakiwa meupe, jingine la kahawia na lingine la kijani kijivu. Pia kuna sehemu ya gari nyeusi inaonekana upande wa kushoto. Chumba hicho kina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga kuingia.

Hii ni gari aina ya Volvo saa tisaini ya rangi ya fedha, ikiwa imeegeshwa kwenye nyasi. Nyuma ya gari, kuna miti na magari mengine yaliyoegeshwa kwa mbali. Gari hili linaonekana kua Sedan, na lina madirisha nyeusi.

Haya ni magari kadhaa. Yameegeshwa moja baada ya jingine yakionekana kuwa kwenye maegesho ya eneo la wazi. Magari yanaonekana kutoka upande wa nyuma yakionyesha taa za nyuma, na miundo ya nyuma ya magari. Inawezekana ilipigwa mchana na mwangaza wa kutosha.

Haya ni magari matatu ndani ya chumba cha maonyesho. Kinachoonekana kuwa chumba cha maonyesho cha magari. Gari lililo mbele na wazi zaidi ni renol mageni. Magari mengine yaliyo nyuma yanaonekana kuwa Renol capture na gari lingine la renol . Sakafu ina kazi ikionyesha mwanga wa magari wa uzuri.

Huu ni safu ya magari yakiegeshwa kwenye eneo la maegesho lenye lami kuna majengo marefu na anga lenye mawingu nyuma ya magari. Gari lilo mbele kabisa upande wa kushoto linaonekana kuwa Toyota Vitz.

Hawa ni kundi la watu na magari katika eneo la wazi, labda kwenye mkusanyiko au tukio fulani. Kuna miti na mimea mengi nyuma na anga linaonekana kuwa wazi. Magari kadhaa yanaonekana gari ikiwemo jeusi lililosimama katikati. Watu wamekusanyika katika vikundi vidogo, wengine wamesimama na wengine wamekaa chini.

Huu ni gari ya Honda stream yenye rangi nyeusi. Namba ya usajili iliyoonyeshwa KCS.Ni gari mdogo ya abiria yenye uwezo wa kubeba abiria saba. Inajulikana kwa nafasi yake ya ndani na ufanisi wa mafuta.

Huu ni gari la kusafirisha magari likiwa limebeba gari aina ya BMW mfumo wa A lenye rangi ya bluu. Gari la kusafirisha linaonekana kuwa ndogo na lina trela iliyoambatishwa nyuma yake.

Hili ni gari aina ya Toyota Hiace lenye rangi nyeupe. Gari hii ni ndogo la kibiashara mara nyingi hutumika kama basi ndogo au gari la mizigo. Linatumika sana kwa usafiriaji wa abiria au mizigo kutokana na nafasi yake kubwa.

Huu ni aina ya gari ya ford volkswagen ya rangi ya buluu. Limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti inaonekana kwa nyuma . Anga ni ya buluu na mawingu machache ikiashiria ni mchana.

Hii ni maegesho ya magari. Linaonyesha gari aina ya Toyota S likiwa limeegeshwa usiku, mbele ya jengo lenye madirisha makubwa. Gari hili lina rangi nyeupe na taa zake za nyuma zinaonekana kuwaka. Mlango wa upande wa abiria unaonekana wazi.

Hili ni gari la subaru. Ni gari aina ya Station Wagon, ambalo linajulikana kwa uwezo wake wa kundesha barabarani na nje ya barabara. Shukurani kwa mfumo wa kuendesha magurudumu yote, na urefu wake kutoka ardhini. Gari hili pia linatumika nafasi ya kutosha kwa abiria na mzigo.

Hili ni lori kubwa la kusafirisha magari aina ya scania lori hili linatengenezwa kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja ikiwa na uwezo wa kubeba hadi magari kumi lina mfumo kamili wa haidroliki na linaweza kuthibitiwa na rimoti kwa urahisi wa uendeshaji

Huu ni soko lenye shughuli nyingi, ambapo watu wanaonekana wakiuza na kununua bidhaa. Kuna rundo la mboga, hasa kabechi au mboga nyingine za kijani zilizopangwa ardhini. Eneo hilo linaonekana kuwa na vumbi au uchafu, likionyesha mazingira ya soko la wazi.

Huu ni eneo la soko au barabara lenye shughuli nyingi. Kuna maua mengi ya rangi tofauti yaliyopangwa kwenye vyombo au vikapu. Pia kuna viti mbili, kimoja cheupe na kingine cha bluu na kinaonekana kama kuna mtu amekaa kwenye kimoja cha viti hivyo.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi ambapo kuna rundo kubwa la viazi vitamu au viazi vikuu mbele. Pia kuna vibanda vingine vya kuuza mazao mbalimbali ya shambani na watu wakiendelea na shughuli zao za kibiashara.

Barabara enye shughuli ikiwa na maduka ya kuuza viatu na bidhaa nyingine upande wa kushoto kuna watu wanaotembea na pikipiki zilizoegeshwa upande wa kulia wa barabara gari jeupe pia linaonekana likiwa limeegeshwa mbele kidogo.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Linaonyesha muuzaji akiuza bidhaa mbalimbali kama vile mboga, vitunguu na viazi. Muuzaji anaonekana amekaa nyuma ya meza iliyojaa mazao huku wateja wakionekana kwa nyuma.

Huu ni mkusanyiko wa viatu vingi vikiwa vimepangwa au kutandikwa, labda kwenye duka au soko. Viatu hivi vinaonekana kuwa aina mbalimbali, na rangi tofauti.

Hili ni soko la jiji inayoonyesha eneo lenye maduka mengi ya kuuza bidhaa za sanaa, zawadi na vitu zingine za utamaduni. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya ununuzi katika soko hilo lenye shughuli nyingi.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi labda huku Msusu, watu wengi wanaonekana wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali hasa matunda na mboga. Kuna rundo la matunda ya kijani kibichi yanaonekana kama limau au chokaa yaliyopangwa chini.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi likiwa limejaa watu na miavuli nyingi ya rangi tofauti inayotoa kivuli .Watu wanaonekana wakitembea katikati ya soko labda wakifanya biashara au kununua bidhaa mbalimbali. Kuna gari kubwa ya miavuli iliyofunguliwa ikipamba mandhari na kutoa kivuli kutokana na jua.

Hili ni soko la Muthurwa. Soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wanauza na kununua bidhaa mbalimbali. Kuna watu wengi sokoni wakiwemo wauzaji au wanunuzi. Baadhi ya watu wamebeba mizigo au wamekaa karibu na bidhaa hizo.

Hizi ni rundo la matango makavu au maboga yaliyokusanyika chini, labda kwa ajili ya kuuza, na matumizi mengine. Baadhi yanaonekana kuwa na muumbo ya kawaida ya matango, huku mengine yakiwa na umbo la chupa. Kuna nguzo za mbao, zilizosimama katikati ya mabango hayo, na sehemu ya mtu akiwa ameketi inaonekana upande wa kulia.

Huu ni duka la nyama au butcher linaloonyesha nyama iliyokatwa ikiwa imewekwa kwenye friji ya kuonyesha. Na pia, kuna nyama nyingine iliyoning'inishwa juu kutoka kwenye ndoana. Inaonekana kuwa mtu amesimama karibu na friji hiyo.

Hili ni soko au duka la ufundi wa mikono labda kiasi, bidhaa nyingi zilizotengeneszwa Kwa mkono kama vile shanga, mikofu na vikapu na nguo zimepambwa na kuonyeshwa. Kuna watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia karibu na duka wakionyeshwa shughuli za kawaida za soko.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi labda soko la nguo za bidhaa za kitamaduni kuna watu wengi wakiangalia na kununua bidhaa zilizopangwa kwenye meza au zikininginia kwenye vibanda nguo na vitambaa vya rangi mbalimbali vinaonekana vikiuzwa.

Huyu ni muuzaji wa maua barabarani .Ana maua mengi ya rangi tofauti yaliyopangwa kwenye ndoo na sufuria chini ya mwavuli makubwa. Nyuma yake kuna magari yaliyoegeshwa ikiwemo lori dogo jeupe na gari lingine la abiria. Sakafu ina muundo wa vigae.

Huu ni soko ndani au duka la mboga likionyesha, bidhaa mbali mbali za shambani kama vile vitunguu mahindi na mboga nyingine .Kuna taa zinazoninginia juu zikitoa mwanga, na nguo zilizokunjwa zinaweza kuonekana zikininginia nyuma .

Huu ni muundo unaoonekana kuwa wa muda labda kibanda au makazi yaliyojaa vitu vingi ndani na nje na kuashiria mazingira yenye msongamano mkubwa. Eneo linaonekana kuwa chafu na lenye vitu vingi vilivyotawanyika kuashiria msongamano wa watu au biashara.

Hili ni meza iliyojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo shanga, vikuku na vitu vingine vya mapambo vinavyouzwa katika soko au eneo la wazi. Kuna nguo za rangi ya bluu na kijani zilizowekwa juu ya baadhi ya bidhaa. Chini ya meza kuna ardhi labda barabara au udongo.

Huu ni ndani ya soko au duka yenye mwanga hafifu. Kuna bidhaa zilizopangwa kwenye meza au juu upande wa kushoto, ingawa hazionekani wazi kutokana na giza. Njia ya katikati inaonekana kuwa wazi na ina inaelekea ndani ikisaidia jengo.

Hii ni soko lenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wanaoonekana wakitembea kati ya vibanda ambavyo vimejaa matunda na mboga mbalimbali. Mazingira yanaonekana kuwa ya wazi na kuna mwanga wa kutosha inaonekana kama soko la kawaida ya bidhaa ya shambani au soko la wazi.

Hili ni soko la maua au duka la maua. Kuna hema ya kijani kibichi iliyowekwa nje na chini yake kuna maua mengi tofauti yaliyopangwa kwa ajili ya kuuza. Watu wanaonekana wakifanya kazi au wakichagua maua. Pia kuna ndoo makope na viti vyeupe.

Hili ni rundo la ndizi lilioning'inia likiwa limepangwa vizuri na tayari kwa matumizi au kuuzwa. Rundo hili linaonekana kuwa na ndizi za kijani kibichi na pia zilizoiva, zikionyesha hatua mbalimbali za ukomavu. Mandhari ya nyuma, inaonekana kuwa katika eneo la wazi au soko.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi labda la nje lililojaa watu na bidhaa mbalimbali zikiuzwa. Kuna watu wengi wakitembea na vibanda vya kuuza bidhaa vimepangwa kando. Kuna vibanda vingi vilivyojengwa kwa miundo rahisi, labda kwa mbao na mabati, zikionyesha bidhaa mbalimbali kama nguo zikining'inia.

Hili ni soko la wazi lenye muuzaji mwanamke aliyekaa chini akionekana kuuza mboga na matunda. Kuna rundo la mboga za kijani kibichi mbele yake na pia na vitunguu na bidhaa zingine za sokoni zilizopangwa kwenye visimba na meza. Mazingira yanaonekana kuwa ya shughuli nyingi za kibiashara na bidhaa mbalimbali zinazopatikana kwa ajili ya kuuza.

Hili ni duka au soko la viatu ambalo linaonekana kuwa na aina nyingi za viatu vilivyopangwa au kuwekwa pamoja. Viatu vingi vinaonekana kuwa vya mtumba na vinatumika. Inawezakuwa soko la viatu la jumla au duka ndogo la rejareja.

Hili ni soko wazi, ambalo kuna bidhaa nyingi za chuma, haswa vyungu, sufuria, na vyombo vingine vya kupikia. Kuna rundu la sufuria, na vyombo vingine vya jikoni, vinavyopangwa ardhini, na kwenye meza. Baadhi ya vitu vimepakwa rangi ya bluu, vikiashiria labda kuwa ni bidhaa mpya au zinazotenganishwa.

Huu ni vyumba vya kisasa ya vyumba vitatu vya kulala inayouzwa huku mjini. Nyumba hii ina gorofa mbili, rashani na nafasi ya kutosha ya kuegesha magari. Inaonekana kuwa sehemu ya mradi wa nyumba zilizopangwa katika jamii iliyo na uzio.

Huu ni jengo lenye ghorofa au madirisha mengi, likiwa chini ya anga la bluu lenye mawingu machache, ikiashiria hali ya hewa ya kawaida. Jengo hilo linaonekana kuwa katika ujenzi au ukarabati.

Hili ni jengo refu lenye madirisha mengi likiangaliwa kutoka chini kuelekea juu na anga la bluu safi likionekana juu yake. Kuna kitu cheusi kidogo kinachokolea angani pengine ndege au kitu kingine kinachoonekana kama ndoa ndogo kwenye anga hilo la bluu. Juu ya jengo kuna maandishi ambayo yanaonekana ingawa hayaonekani vizuri sana.

Hili ni majengo marefu kadhaa yaliyojengwa kwa saruji yakionekana kama yamejengwa hivi karibuni au bado yanajengwa. Majengo haya yana madirisha mengi na yamepangwa kwa safu chini ya anga la buluu safi, pia kuna nyaya za umeme zinazopita juu ya majengo hayo.

Hili ni jengo la ghorofa lenye vyumba vingi likiwa na bwawa la kuongelea mbele yake. Jengo linaonekana kuwa na roshani kwenye kila ghorofa na kuna miti mikubwa karibu na jengo upande wa kulia.

Hili ni jengo lenye ghorofa kadhaa. Inaonekana kuwa la kisasa au la makaazi. Anga ni safi na la bluu likionyesha hali ya hewa vizuri. Kuna miti michache na mimea karibu na jengo na sehemu la paa la jengo lingine inaonekana chini ya kulia.

Hili ni jengo refu la ghorofa nyingi likisimama wima chini ya anga la buluu lenye mawi gu machache kuashiria ni mchana. Jengo hiki kilichukuliwa upande wa kulia. Jengo linaonekana kuwa na madirisha mengi na muundo wa kisasa.

Huo ni chumba cha kisasa, pengine sebuleni au chumba cha kukaa. Kina sakafu ya mbao na ukuta mmoja unaonekana kuwa na muundo wa mapambo ,labda kwa ajili ya televisheni au burudani. Kuna mlango mikubwa ya glasi inao ongeza nje ikionyesha miti na mimea nje.

Hili ni bango inayotengenezwa mradi wa majengo unaohitwa Hayat. Ujenzi unaendelea na bei zinaanzia ambao huenda unamaanisha kiasi fulani cha pesa, ingawa haija funuliwa kikamilifu. Pia kuna namba ya simu na anwani ya baruapepe kwa mawasiliano.

Huu ni mtazamo kutoka kwa roshani au baraza na majengo kadhaa yanaonekana mbele. Kuna kizuizi cheusi cha chuma kwenye roshani. Na viatu vimepangwa kando yake. Mbali zaidi kuna majengo yenye paa nyekundu na ukuta nyeupe na jengo refu la ghorofa linaonekana upande wa kulia. Anga linaonekana kuwa safi na ya bluu.

Hili ni jumba ya ghorofa nyingi, inaonekana kuwa nyumba ya familia au jengo la ghorofa. Ina miundo ya kisasa na madirisha yenye mapambo ya chuma. Nyumba hiyo ina milango mikubwa ya chuma na inaonekana kuwa na maegesho ya magari mbele. Inaweza kuwa nyumba inayouzwa au kupangishwa.

Hili ni majengo mawili marefu chini ya anga ya bluu lenye mawingu meupe. Jengo la kushoto lina rangi ya manjano na lina madirisha mengi yenye umbo la mraba. Jengo la kulia inaonekana kubwa la zamani zaidi na lina rangi ya kijivu.

Hili ni jengo refu la ghorofa nyingi likiwa chini ya anga la bluu na safi na mawingu meupe. Jua linaonekana liking'aa angani likitoa mwanga mkali kwenye jengo hilo. Jengo lina madirisha mengi na roshani.

Hii ni chumba kubwa yenye ghorofa mbili, inaonekana kuwa na chumba vingi na madirisha makubwa. Nyumba imejengwa kwa rangi ya kahawia na sehemu nyingine ni nyeupe. Mbele ya nyumba, kuna bustani ndogo yenye mimea na miti.

Hili ni jengo la ghorofa nyingi linaloitwa m4 apartments. Jengo lina maduka au biashara kwenye ghorofa la chini na makazi au ofisi kwenye ghorofa za juu. Kuna madirisha mengi na roshani kwa kila ghorofa . Rangi ya jengo ni ya mchanga na kuna anga la bluu.

Huu ni nyumba iliyo na ukuta wa mawe na kuta za juu zenye waya wa ikiwa na rangi ya maji juu ya paa. Mbele kuna eneo la ardhi tupu ambalo linaonekana kuwa shamba au kiwanja.

Hili ni gorova nyingi na lina muonekano wakisasa na madirisha makubwa ya kioo. Linatumika kama nafasi ya ofisi za kibiashara na hatua ya huduma za kisasa kwa wapangaji wake.

Hizi ni vyumba vikubwa, mbele ya nyumba, kuna sehemu ya kuegesha magari na uwanja mdogo wenye wavu na mpira wa kikapu. Nyumba hii inajulikana kwa kuwa na bustani nzuri na iko karibu na shule ya kifahari.

Hili ni jengo la ghorofa linaloonekana kuwa na ghorofa kadhaa na madirisha. Kuna uzio wenye ncha kali au waya au umeme wa usalama mbele ya jengo pia kuna bango la maandishi mekundu na nyeupe.

Huu ni mandhari ya nje yenye nyumba mbili zenye paa za kahawia. Zimetenganishwa na ukuta wa mawe na lango la chuma lenye muundo. Katika kuna eneo la wazi lenye nyasi na barabara ndogo ya udongo inayoonekana upande wa kushoto.

Huu ni jengo refu lenye madirisha makubwa ya rangi ya buluu likiwa limejengwa chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Upande wa kulia wa jengo kuna rundo la vidhaa vilipangwa vizuri vinavyofanana na mbao au karatasi za mabati zikiwa zimerundikwa juu.

Hili ni jengo refu lenye madirisha mengi. Kwenye upande wa jengo kuna miundo kadhaa mirefu ya mviringo inayofanana na matangi au mabomba makubwa yaliyopangwa wima. Anga lina mawingu meupe.

Huu ni nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili. Inaonekana kuwa ni nyumba ya familia, labda nyumba ya jiji, yenye vyumba vinne vya kulala huku waka. Linao madirisha makubwa, bustani ndogo mbele iliyopandwa karibu na ukuta wa nje.

Huu ni jengo refu lenye ghorofa kadhaa likiwa na maduka au nafasi za biashara kwenye ghorofa ya chini. Dirisha zake sina rangi ya buluu. Mbele ya jengo kuna rundo la mawe au kifushi na gari jeupe limeegeshwa karibu na mawe hayo. Anga juu ya jengo ni buluu safi.

Hili ni jengo la orofa mbili ambalo bado linajengwa. Ghorofa ya chini ina milango miwili mikubwa, inaonekana inaweza kuwa maduka au ofisi. Ukuta wa chini umepakwa rangi ya kijani kibichi. Ghorofa ya juu inaonekana kuwa na ukuta wa matofali na nafasi za madirisha ya mbao pande zote mbili.

Huu ni jengo refu lenye ghorofa nyingi likiwa na madirisha mengi yenye kioo cha buluu na roshani. Inaonekana kama hosteli au hospitali. Anga la buluu na mawingu meupe linaonekana nyuma ya jengo hili.

Huu ni rafu zilizojazwa na bidhaa mbali mbali labda sabuni za unga au bidhaa nyingine za nyumbani zikiwa zimepangwa katika duka au maduka makubwa, sakafu ina vigae ya kahawia.

Huu ni ndani ya jengo. Inaonekana kama ofisi au kituo cha huduma kwa wateja, ambapo watu kadhaa wanafanya kazi kwenye madawati yenye kompyuta. Sakafu inaonekana kuwa na vigae na kuna dirisha kubwa upande wa juu.

Huu ni ndani ya duka la keki au mkahawa , kama inavyoonekana kutoka kwenye kaunta. Kuna vibanda vya kuonyesha vifaa vilivyojazwa na vitu vya kuoka na pia kuna meza na viti vichache.

Huu ni duka la rejareja lenye meza zilizojaa nguo zinauzwa kwa punguzo. Bei ya nguo hiyo imepunguzwa kwa asilimia 60 ya bei ya awali. Nguo nyingi zimewekwa juu ya meza zikionyesha kuwa zinauzwa.

Huu ni ndani ya duka kubwa ya rejareja, rafu za dukani zilizojaa bidhaa nyingi zinazoonekana kama mikate au bidhaa zingine, zilizofunganishwa, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vipweta vya chuma.

Hizi ni rafu zilizojaa mifuko ya chakula cha mbwa katika duka la wanyama au sehemu ya chakula cha wanyama katika duka kubwa. Juu ya afu kuna bango lenye maneno dog food .

Hilo ni ndani ya duka la kisasa labda duka kubwa la vyakula au soko. Inaonekana kuna rafu zilizojaa bidhaa friji za kuonyesha bidhaa baridi na taa zinazongaa kutoka dari. Muundo wa dari unaonekana kuwa na mihimili ya chuma iliyo wazi.

Huu ni ndani ya duka kubwa au duka la jumla inayoonyesha sehemu ya bidhaa zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Upande wa kushoto kuna friji ya kuonyesha bidhaa zinazohitaji baridi kama vile bidhaa za maziwa au nyama. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zilizofunganishwa zikiwemo chupa, mkopo na vifunganiso vingine. Njia ya duka inaonekana wazi ikionyesha sakafu safi.

Hili ni maeneo ya malipo katika duka au maduka makubwa ambapo kuna watu kadhaa wakiwa kwenye foleni na wengine wakihudumiwa na wahudumu wa fedha. Inaonekana kama shughuli za kawaida za ununuzi zinaendelea.

Huu ni ndani ya duka kubwa la Carrefour lililokuwa two rivers mall . Inaonyesha maduka yaliyopangwa vizuri na bidhaa mbalimbali, ikiwemo matunda na mboga, na sehemu ya mboga au keki. Pia kuna mabango yanayoonyesha over

Huu ni sehemu ya ndani ya duka au soko. Inaonekana kama duka la kisasa yenye sehemu ya uchinjaji. Inaonyesha wazi juu, chini kuna bidhaa nyingi zilizopangwa zikiwemo ndoo au vyombo vingine vinavyopangwa kwa duara ya sakafu na rundo la bidhaa upande wa kulia.

Hili ni ndani ya duka kubwa likionekana kama duka la jumla au la bidhaa nyingi lenye safu ndefu za bidhaa. Dari refu lenye miundo ya chuma inaonekana na taa nyingi za fluorescent zinaleta mwangaza ndani.

Huu ni ndani la duka kubwa ,au soko la bidhaa inayo onekana kama duka la kisasa lenye bidhaa mbali mbali. Tunaona sehemu ya matunda na mboga upande wa kushoto, na pia kuna kaunti ya bidhaa za maziwa ,na nyama upande wa kulia.

Hii ni eneo ya duka au ununuzi lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za plastiki na vitu vya nyumbani kama vile vyombo vya kuhifadhi chakula, bakuli na sahani zenye rangi tofauti. Kuna mtu mmoja au wawili wakiangalia bidhaa kwenye rafu upande wa kulia na troli ya ununuzi pia inaonekana karibu nao.

Huu ni ndani ya duka kubwa la QuickMart likionekana kama tawi la Embakasi. Kuna sehemu mbalimbali za bidhaa kama vile matunda na mboga safi, sehemu ya mkate na sehemu ya vinywaji. Wateja na wafanyikazi wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa. Sehumu ya matunda na mboga inaonekana kuwa na wingi wa bidhaa zilizopangwa vizuri.

Huu ni ndani la duka kubwa au gala. Inaonekana kuwa na taa nyingi za yai zinazotoa mwanga mwingi. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiashiria kuwa ni mahali pa biashara. Chini kuna vitu vinavyoonekana kama chupa au vyombo vingine vilivyojaa vimiminiki vya rangi tofauti.

Huu ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Inaonyesha sehemu ya nji ndefu iliyojaa rafu za bidhaa mbalimbali zilizopangwa. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa zimefunganishwa kama vile paketi za vyakula na vitu vingine vya matumizi ya nyumba.

Hizi ni rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali katika duka au maduka makubwa. Rafu hizi zimepangwa vizuri na zinaonyesha bidhaa nyingi zilizofunganishwa zikiwemo zile za rangi tofauti kama vile bluu, njano na nyeusi. Inaonekana kama ni sehemu ya duka inayouza bidhaa za vyakula au matumizi ya nyumbani.

Huu ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa, kukiwa na safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa. Mtu mmoja anaonekana akisukuma troli ya ununuzi. Sakafu imeundwa na vigae vyeupe na mwanga unaotoka dari.